Hii ni mifuko, au magunia yalio na mbolea, ambayo imetengenezwa, kwa kemikali. Mbolea kama hii hutengenezwa, na kuuziwa wakulima, ili kuweza kuwekea mimea yao, ikue vilivyo.

Hivi ni vidimwi vilivyotengenezwa na mwanadamu ambavyo vinatumika kufuga samaki. Vidimwi kama hivi vimetengenezwa kwa vyandarua na vinajazwa maji na samaki hufugwa mle ndani.

Hii ni sanduku samaki na sanduku kama hilil inatumiwa kuwakuza samaki na hata mimea inayokuwa katika maji. Tofauti ya hii sanduku na maji ya kawaida ni kwamba inatumika katika nyumba ama mahali pasipo na nafasi kubwa.

Hili ni tangi samaki. Tangi kama hili hutumika kuweza kuwalea samaki wa majini, na pia kuweza kukuza mimea ambayo humea katika maji. Na hii inatumika mara nyingi katika nyumba ama mahali ambapo ni padogo.

Hiki ni kifaa cha kisanduku cha maji na kisanduku hiki ni cha kufuga samaki wa baharini na pia kukuza mimea ambao umea kwenye maji. Kinatumika mara nyingi katika nyumba.

Hizi ni mbegu za kahawa ambazo zimeiva na wavunaji wameshavuna kutoka kwa shamba na wanazichagua ,zikifika hapa huwa zinachaguliwa halafu zinakaushwa halafu zinasiagwa na zinakuwa kahawa ya kukunywa.

Mkulima huyu wa kahawa anaangalia mbegu ya mkahawa. Mkahawa ni mbegu ambao inatumika kutengeneza kinywaji cha kahawa. Ukulima huu una manufaa sana kwa wakulima.

Hili ni shamba la ndizi, na kuna migomba mingi ya ndizi katika shamba hili. Na ndizi hizi zimetowa mazao, na mkulima amezifunika kwa karatasi ya plastiki ili kuzuia wanyama wanaoharibu.

Hili ni shamba la mahindi, na mahindi haya yameshakomaa, na kwa hivyo, wakulima wamefika hapa ili kuvuna mahindi yao, na wanavuna wakiyaweka katika vikapu, na watayasafirisha ili kwenda kuyakausha na kuweka kwenye ghala zao.

Hili ni shamba la mboga, mimea ya mboga imepandwa kwenye mistari mirefu. Na katika mistari hiyo kuna mabomba yanayopitisha maji ili kunyunyizia mboga hizi maji.

Huyu ni mkulima wa paipai mkulima huyu amelima paipai nyingi ameshika mbili kwa mkono wake moja ambayo imeiva vizuri na nyingine ambayo ni ya kijani haijulikani kama imeiva au bado.

Hapa kuna pakiti na chupa ya dawa ya mifugo, kama vile ng'ombe na mbuzi. Dawa hii inatumika kwa mifugo. Linatumika kwa njia ya kuwadunga ama kuwachanja kwa sindano.

Hii ni dawa ya mifugo kama vile ngombe, mbuzi na kondoo na dawa hii inatumika kutibu minyoo katika wanyama imepakiwa katika vibuyu vya viwango tofauti tofauti.

Hili ni soko la wazi wauzaji wa bidhaa aina mbalimbali kama vile vitunguu, karoti na matunda mengineyo, ambayo yamepakiwa kwenye kreti. Na kuna muuzaji aliyeketi na amevaa aproni.

Hili ni soko la wazi. Katika soko hili kuna muuzaji ambaye ni wa jinsia ya kike na muuzaji huyu anauza nyanya. Hizo nyanya zimepangwa kwa bei tofauti, kama vile tano bei ya ishirini, nne ishirini na tatu ishirini.

Hiki ni kibanda cha kuuza mboga almaarufu kibanda cha mama mboga. Na huyu mama muuzaji amepata mteja ambaye anampokeza kibango cha mboga pia anauza nyanya na vibango ambavyo vinaashiria bei.

Hii ni mashine spesheli ya ukulima, na mashine kama hii inatumika kulima shamba, na mashine hizi ni za kisasa, ambazo zimerahisisha kazi ya wakulima, kwa sababu wanaweza kuzitumia, bila kutoa jasho nyingi.

Hii ni trekta. Trekta kama hii hutumika kulima shamba na vyombo kama hivi vya kulima vilirahisisha ukulima, kwa sababu mtu mmoja anaweza kukitumia chombo hiki kulima shamba kubwa.

Hili ni tinga tinga lenye uwezo wa kulima shamba. Tinga tinga hili linatumika kuweza kulima shamba ambalo ni kubwa na mashine kama hii imesaidia sana kupunguza kazi ya binadamu.

Hapa kuna magunia kadhaa ya vyakula na pia kuna ndoo ambazo pia zimehifadhiwa vyakula. Bidhaa hizi zitasafirishwa kutoka mahali hapa hadi mahali kwingine, na hivyo kuna watu waliovaa magwanda wakiwa tayari kuzipa.

Hii ni karakana ama ganda ya nafaka na imejaa magunia mengi yaliopakiwa nafaka wakati mkulima anapopata mavuno mengi hua anayapakia kwenye magunia na kuyaweka kalani.

Watu hawa wamefika hapa ili kuweza kupokea msaada wa vyakula ambao umepakiwa kwenye magunia. Magunia kama haya yatatumika ili kuhifadhi vyakula kama hivi vinavyotumika wakati wa ukame, na wakati wanapohitaji msaada.

Wakaaji wa hapa wamefika kwa wingi ili kuweza kupokea vyakula ambavyo vinagawa na vimewekwa kwenye magunia. Wamefika hapa ili kuweza kupata mgao wao na mgao huu utawasaidia.

Huu ni mmea wa mboga aina ya sukuma wiki na mmea huu unatoa mboga ambazo zina vitamini nzuri katika mwili wa binadamu. Pia mboga kama hii inaweza kuwa ya manufaa hata kwa wanyama kama vile kuku, ng'ombe na hata mbuzi.

Hii ni mboga aina ya mchicha, na mboga hii imepandwa na kumea vizuri. Aina hii ya mboga ni nzuri sana katika mwili, maana ina vitamini na madini yanayosaidia sana katika mwili.

Hili ni shamba la mimea aina ya mahindi na lina mimea ambayo imemea vizuri, ila bado haiko karibu kutoa mazao yake na limepaliliwa vizuri. Inaonekana litafanya vyema kama mvua itatosha.

Hili ni shamba la mahindi na mahindi haya yamefika kiwango cha ukomavu na yanaonekana ya kijani kibichi hivyo yamekua vizuri na mahindi huwa ni chakula cha binadamu.

Hili ni shamba ambalo limepandwa mchanganyiko wa mimea. Aina ya kwanza ya mmea ni mahindi na pia imepandwa aina nyingine ya mmea wa maharagwe. Na zimepandwa katika mistari.

Hapa kuna mimea ambayo hutambaa juu kwenye mimea nyingine, na mimea hii imetengenezewa mahali spesheli ili iweze kupanda na kupaa ju, na imetengenezewa mahali pake spesheli.

Hapa ni pahali pa ukuzaji wa miti; ukuzaji huu unafanyika katika vyombo kama vile nyungu na vyombo vinginevyo. Ukuzaji kama huu hauhitaji nafasi kubwa ama shamba kubwa.

Watu hawa ni wanaharakati wa kuhifadhi misitu na wanafurahi sana kwa sababu wamefika hapa ilikupanda mti. Tayari wamepanda mti moja, wanaumwagia maji na wanafurahi utaweza kuzuia uharibifu wa mazingira.

Mtu huyu aliyevaa shati ya rangi ya samawati ametazama huku akitabasamu, na ameshika mche wa mti, akiwa tayari kuupanda katika msitu. Ni vyema kupanda miti katika misitu ili kuhifadhi mazingira.

Hawa ni wakimbiaji ambao wanakimbia kwenye barabara iliyo msituni. Wakimbiaji hawa wanafanya mbio zile, almarufu, marathon , ambazo hufanyika kwa uhifadhi wa misitu.

Hapa ni katika bustani yenye mandhari mazuri, ambapo kumepandwa miti na hata mimea ya aina mbali mbali. Ingine ni maua, na ingine pia inaweza kua mimea inapeana chakula.

Hapa kuna mimea ambayo inaendelea kukua. Mimea hii imekuzwa kwa njia ya kisasa na aina hii ya kukuza mimea inahitaji teknolojia na takriba ya juu zaidi.

Hapa ni mahali maalum, pamejengwa, na kutengenezewa mimea, ambayo imekuzwa kwa njia ya kisasa. Mimea hii imetengenezwa mahali spesheli, ambapo imepandwa kwa mistari mirefu.

Hii ni njia ya kisasa ya kupanda mimea aina ya mboga kwenye mabomba ya plastiki yaliyotobolewa mashimo na kuwekwa mchanga ndani na mimea inapandwa ndani yake, ikiwa imewekwa ndani ya plastiki.

Hii ni aina ya mboga ambayo imepandwa kwa njia ya kisasa, na imepandwa katika mabomba ambayo yamepangwa katika mistari. Mbinu kama hii ya kulima kwa kisasa ni muhimu sana ili kuweza kukuza vyakula vya kutosha.

Hii ni mimea ambayo imekuzwa kwa njia ya kisasa. Kwa kawaida mimea huwa inakuzwa katika mchanga, lakini hii imetengenezewa mahali spesheli pa kuweza kumea.

Hii mimea imekuzwa kwa njia ya kisasa. Imetengenezewa rafu ambazo zimetobolewa mashimo. Na kuweza kukuza mimea kama hii, kunahitaji teknolojia ya hali ya juu na pia kisomo cha juu.

Hawa ni wafanye kazi wa kuvuna majani chai waliobeba vikapu mikongongoni mwao, vikapu hivi ni vya kutia majani chai ambayo yanayavuna, majani chai mimea unao mimea mahali ambapo pana ukavu mwingi.

Hiki ni chumba maalumu cha kuwafugia vifaranga, na kuna vifaranga wengi ambao wameangua. Chumba kama hiki ni spesheli kwa sababu lazima kiwe na joto la kutosha, isiyopita kiasi kusaidia vifaranga kukua.

Hili ni shamba kubwa la kabeji. Hizi kabeji zimekua vizuri .Kabeji ni aina ya mboga na mboga huwa ni nzuri katika mwili wa binadamu maana zina vitamini na vitamini huzuia kukinga magonjwa mwilini.

Hili ni shamba la mboga za aina ya kabeji, na zimepandwa kwa mistari mirefu, na kabeji hizi, ziko karibu kukomaa, na zitakapokomaa, basi mkulima atavuna na kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa la mchele na huu ni msimu wa mavuno. Kuna mashine ambayo inatumika kuvuna na kusiaga huu mchele. Mashine hii imetengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu. Inasiaga ikipeleka kwenye lori ambalo litasafirisha.

Hiki ni chumba spesheli za kufuga kuku wanyama na kuku hawa ni wengi sana ambao wamefugwa ndani ya chumba chenye mwangaza. Mwangaza wa chumba hiki ni wa kuweza kupatia hawa kuku joto ifaayo.

Hiki ni chumba cha kukuza mimea cha kisasa. Chumba hiki kimetengenezwa kwa njia spesheli ili kuweza kukuza mimea, si kwa njia ya kitamaduni, bali ni kwa njia ya kisasa.

Hili ni shamba la kukuza mimea na kuweza kukuza mimea kama hii inahitaji unyunyuziaji wa maji na hapa kuna bomba ambalo ni dogo la kusambaza maji katika shamba hili.

Shambani humu mna mifereji iliyounganishwa kupitisha maji. Mifereji kama hii inatumika kunyunyuzia shamba maji na hili shamba limelimwa tayari kupandwa na linapopandwa, basi hii mifereji itatumika kunyunyuzia maji.

Hili ni shamba ambalo limeandaliwa tayari kupandwa mimea, na hili shamba litakuwa la kunyunyizia maji na hivo pia kuna mabomba ambayo yametengenezwa ili kuweza kunyunyizia maji.

Hili ni shamba la mimea ambalo linatumia unyunyuziaji kukuza mimea na kuna bomba spesheli ambalo limetengenezwa kwa mfumo wa kisasa ili kuweza kunyunyuzia hili shamba maji.

Hili ni shamba la mimea, na mimea ambao imepandwa kwa mistari mirefu, na katika hiyo mistari, pia kuna mabomba ya kunyunyizia mimea maji. Mimea ambayo imepandwa wakati sio wa mvua inahitaji sana unyunyiziaji wa maji.

Hili ni shamba la kukuza mimea, katika shamba hili kuna mapomba madogo yalio na mashimo madogo madogo ya kunyunyisia shamba maji na maji yanapopita katika mapomba haya, maji yanapita katika mashimo kuweza kunyunyisia shamba maji.

Shambani humu mna mimea ambayo imepandwa kwa mistari mirefu na pia inanyunyiziwa maji kwa mabomba yaliyopangwa kwa mistari ili kuweza kunyunyizia kila mmea maji.

Hili ni shamba la ukulima na shamba aina hii lenye mitaro yenye maji kwa mara nyingi hutumika Kwa ukulima wa mchele na kuna mabomba ambayo yanayopita kati, ili yaweze kusambaza maji maana mchele unahitaji maji mengi.

Hapa kuna mimea ambayo imepandwa katika mistari na kuna mabomba kadhaa ambayo yanapitisha maji ya kunyunyizia hiyo mimea, na pia nyuma yake kuna kichaka kama vile msitu na hiki kichaka ni cha kijani.

Hii ni sehemu ya shamba iliyopandwa mimea kadhaa ya kijani na kuna mabomba madogo matatu ya kupitisha maji na mchanga mwekundu na pia kuna magugu ambayo yamemea.

Hili ni shamba dogo la miche ambalo limepandwa miche kwa mistari mitatimu. Lina mabomba matatu ya kunyunyizia maji ambayo yameunganishwa kwa bomba kuu upande wa kulia na limezungukwa kwa ua la chandarua cheupe.

Hapa ni shambani. Kuna miche ambayo imepandwa kwa mistari miwili na mabomba mawili yanayopitia chini ya hiyo miche na nyuma kuna mimea nyingine ambayo imeshamea tayari.

Hili ni shamba ambalo limepandwa aina ya mboga na kuna bomba kubwa jeupe ambalo lina mashimo upande wa kulia na hayo mashimo yanatoa maji ambayo yanaingia kwa mtaro yakiteremka kunyunyizia mboga maji.

Huyu ni mbuzi wa kiume. Mbuzi huyu ni mfupi kwa kimo lakini ana afya nzuri. Mbuzi kama huyu amefugwa kwa ajili ya nyama yake nzuri na nyama hii ya mbuzi kama huyu inatumika kwa binadamu.

Hapa ni pahali pa kuwafugia ndege aina ya bata. Bata ni ndege ambao wanapenda kukaa sana majini. Na pia huwa wanakula vyakula ambavyo viko ndani ya maji.

Hawa watoto wa nguruwe wananyonya matiti ya mama yao aliyejilaza. Ukulima wa nguruwe ni ukulima ambao unafaidi sana wakulima kwa sababu nguruwe ni mzuri kwa nyama yake.

Hawa ni sungura, sungura ni wanyama wanaofugua nyumbani na sungura hawa wanarangi tofauti tofauti sungura ni chakula nzuri inayopea binadamu nyama.

Huyu ni kuku wa kike. Kuku kama huyu anajulikana vizuri kwa sababu ya kutaga mayai mengi na kuku huyu sio wa kienyeji ila anatumia kwa kuzaa mayai.

Hiki ni chumba cha kufuga kuku cha kawaida ambacho kimetengenezwa kwa mbao na kuna kuku wawili, mmoja amesimama juu ya mlango wa chumba hiki na mwingine ako chini. Chumba hiki kinatumika mara nyingi kufuga kuku wa mayai.

Huyu ni kuku wa kike, na kuku huyu amefungiwa nyuma ya nyaya. Na kuku kama huyu, anafugwa kwa ajili ya kutaga mayai, na pia anaweza fugwa kwa nyama yake.

Hii ni mbegu ya kabegi iliyopakiwa kwenye karatasi kilio na rangi ya kijani na rangi ya majano mbegu hii imetoka kwa kampuni ya EA seed na mbegu hii inatumika kupanda miche ya kabegi.

Huyu ni ndovu na ameanguka kanakwamba ako mgonjwa . Lakini hata hivo kuna mtabibu ambaye amefika ili kumshughulikia. Ndovu huwa pia wanatibiwa kama binadamu wanavyotibiwa na kuweza kupata nafuu.

Ngombe hawa wamefikishwa hapa ilikuweza kuangaliwa na kupiwa magonjwa ya aina mbalimbali kuna muuguzi wa wanyama aliyefika hapa na amevalia sare zake za kazi na anatumia kifaa ilikuweza kuwapima ngombe hawa.

Huyu ni mbwa aliyefungiwa ndani ya sanduku lake, ambalo limefunuliwa na kuwekwa waya upande wa mbele, ili kumsaidia apate hewa. Limewekwa katika gari kuonesha, huyu mbwa anasafirishwa mahali.

Hiki ni chumba ambacho kimetehmgenezwa kwa vyuma na kimegawanywa mara kadhaa na ni chumba ambacho kinatumika kufunga mbwa. Kuna mbwa watatu ambao wamo ndani na wanafanana kwa rangi.

Hili ni tangazo la huduma ya matibabu ya wanyama wa nyumbani, na inatangaza huduma kama vile, matibabu ya kawaida, kuweza kutambua magonjwa, na kufanya vipimo vya maabara, na pia matibabu ya kawaida.

Huyu ni nyani. Nyani huyu ana rangi nyeusi, ameangalia kwa macho makali. Nyani ni mnyama wa porini na nyani huwa anafanana kidogo na binadamu.

Huyu ni kobe mwenye rangi nyeusi. Amesimama kwa miguu yake minne na ametoa kichwa chake nje. Kobe ni mnyama wa porini anayejulikana kwa kutembea mwendo wa polepole.

Huyu ni ndege anayejulikana kama kunguru. Kunguru ni wa rangi nyeusi na pia ana rangi nyeupe. Huyu sio ndege wa kufugwa nyumbani, mbali ni ndege wa porini.

Huyu ni pundamilia, pundamilia ni mnyama wa porini na hupatikana katika mbuga za wanyama ni wa familia ya punda ingawa yeye hawezi kuhifadhiwa nyumbani bali ni wa porini.

Huyu ni kobe mwenye rangi nyeusi amesimama kwa miguu yake minne na ametoa kichwa chake nje. Kobe ni mnyama anayejulikana kwa kutembea polepole na kuna misemo nyingi ambayo imesemwa kumhusu kobe.

Huyu ni twiga. Twiga ni mnyama wa porini na hapa ako katika mbuga ya wanyama. Twiga ni mnyama ambaye ana shingo ndefu zaidi kuliko wanyama wengine wote duniani.

Huyu ni tumbili. Tumbili wako aina mbalimbali. Tumbili pia ni wanyama wa porini. Wana tabia zinazo karibia kufaanana na tabia za wanadamu na hawa tumbli mara nyingine wanaweza kuwa ni wapita.